Watu wanaonekana kuvaa ngizia ya kike, wamekaa kuunda umbo fulani. Wamevaa shati nyekundu, kila mmoja wao lina maandishi ya rangi nyeupe yanayosoma, Kenya. Na pia suruali ya rangi nyeusi. Wanaonekana kuwa wamekalia viti au vifaa vinavyotumika kusafirisha watu walemavu.

Maandishi ya rangi nyeusi yaliyo kwenye ubao wa rangi nyeupe yanaonekana kuwa ni sauti zinazotumika kufundisha watoto wadogo, kuna mstari ya rangi nyekundu.

Hapa ni ndani ya uwanja. Kunaonekana ni wa hapa nchini Kenya ambapo kuna mwanaume mmoja aliye mwanariadha anayeruka kwa makini ili kushinda na maandishi yanayoonyeshana yeye ni nani, yanayesomwa Samson Ojuka, nationality ni mkenya na matarehe zake za kuzaliwa.

...ni mwanamke anayeonekana kuwa mwanariadha au mchezaji. Pia anaonekana anafanya zoezi katika jumba la kuinua vitu za kutengeneza mwili ili kuweza kucheza vizuri.

Mazingira ni ya shuleni, au mandhari ni ya shuleni. Ambapo kuna maua yaliyopandwa nje, yaliyona kijani kibichi. Pia kuna watu wanaoingia kwenye lango kuu, lenye maandishi rangi nyeusi. Yanasoma, Technical University of Mombasa.

Inaonekana ni jengo inayoashiria ma mazingira ya shuleni au kituo cha masomo, pia inaonekana kuwa inaweza kuwa ofisi. Kando yake kukiwa na maua iliyopandwa vizuri na upande wa kulia kukiwa na njia iliyotengenezwa vizuri na safi.

Hapa kunaonekana ngozi ya kitabu cha wanafunzi iliyo na maandishi ya rangi ya samawati na ingine ya rangi nyekundu. Kuna watoto katika ngozi hiyo wanaoruka kamba, wawili wao wakiwa wasichana, mmoja akiwa mvulana.

Hii ni tarakilishi au kompyuta ambayo ina vifaa zake zote hapo juu ya meza ambaye ni ya mbao. Tarakilishi yenyewe iko na maandishi ya rangi nyeupe iliyo kwa bandiko la rangi nyeupe yanayo soma NC3.

Hapa ni ndani ya jengo ambalo linaonekana kuwa darasa ya wanafunzi chuoni. Kunaonekana kuwa meza za mbao na viti za mbao zilizo na vyuma nyeusi. Kuta za darasa hii ni za rangi nyeupe.

Maua yaliyopandwa vizuri, yako katika upande wa kulia na wa kushoto na pia mbele wa picha. Yamekatwa vizuri kwa kimo kimoja, katikati yake kukiwa na kabarabara kanayoelekea katika mlingoti wa bendera.

Kitabu hiki kilicho juu ya meza ya mbao, kinaonekana kuwa cha mwanafunzi cha kusoma. Kina picha mbalimbali na pia maandishi yasiyoonekana vizuri. Kinaonekana kuwa kitabu cha watoto wadogo.

Kuna nyumba iliyojengwa ambayo mtu amejenga makao yake. Chini kuna nyasi iliyopandwa ambayo ni na majani ya kijani. Kando yake kukiwa na ukuta uliyojengwa kuzunguka jengo hili lililo na mabati mekundu.

Hapa ni katika uwanja fulani, mazingira yanaonyeshana au mandhari ya kucheza mpira kwa watu walemavu. Wanaonekana wanaeka bidii sana ili kushinda mchezo huu.

Jengo hili linaloonekana kuwa mzee sana lina maandishi ya rangi nyeusi yanayosoma, Honourable Ramadhani S. Kajembe Block. Kuta zake zikiwa zimeparara, ziko na mabati. Mazingira ni ya shuleni.

Huku ni darasani au shuleni ndani ya darasa ambapo kuna viti vilizotengenezwa na mbao na vyuma. Zinaonekana kuwa mingi na katika upande wa kulia wa picha kuna dirisha ilio mbele.

Mazingira haya yanaonekana kuwa uwanja wa watoto wa kuchezea. Kuna vitu mbalimbali au vyombo mbalimbali vya watoto vya kuchezea. Kwa mbali kunaonekana jengo lililo na baadhi ya rangi nyekundu. Pia.

Ukuta huu ulio hapa kwa rangi nyeupe na yasoma watu chini. Unaonekana kuwa wajengo ya shule. Kuna maandishi yanayasoma Twanonoka Secondary School. Kando yake kuna watu wawili wanaoelekea upande wa kushoto wa picha.

Hapa ni bago iliyobandikwa ukutani wa shule. Kwa sababu ya maandishi haya, unaweza kujua kwamba ukuta huu ni wa shule au mazingira ni ya shuleni, sababu maandishi yenyewe yana soma, In Our School We Obey rules, We Work As Team, We Respect Each Other, We Chase Our Dream, and Other... na vitu zingine mingi.

Jengo hili linaonyesha kuwa mazingira ni ya shuleni ambapo kuna maandishi yaliyo ukutani yaliyopakwa rangi nyeupe na rangi ya buluu, yanasoma "School of nursing. Our mission is to train, commute and highly qualify none self directing service provider".

Mazungumzo ya shuleni yamepandwa maua, kuna mti iliyo na matawi makubwa mno. Pia kuna ukuta uliojengwa hapo nje ulio na maandishi, Benki, kesho, Shimo La Tewa School. Pia kuna rangi zinazoashiria bendera ya Kenya.

Hapa kunaonekana kuwa ni mazingira ya shuleni, hii ikiwa ofisi ya shule hio ikiwa na maandishi ya rangi nyekundu na nyeusi yanayosomwa KWA JOMVU PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATION BLOCK, pia imeekwa paa mrefu, madirisha yakiwa yamefunguliwa.

Jengo hili linaashiria kuwa ni shule au mahali watoto wanaposomea. Ukuta wenyewe umepakwa rangi inayofanana na iliopakwa jengo lenyewe. Kuna watu wawili waliosimama kando ya ukuta wa shule.

Kinachooneka ni kifaa kijikaratasi iliyoandikwa alphabeti zote kutoka A hadi Z. Kunaonekana maeneo haya ni ya darasani ya chekechea au ya watoto wadogo.

Hii karatasi inayoonekana ina maandishi ya rangi nyeusi ikiwa na picha zilizochorwa, moja yake ambayo iko chini iliyo na rangi ya njano. Pia inaonekana kuwa ni mtihani wa mtoto ambao ni wa somo la dini.

Mwanaume anayetembea akiongea na simu ya rununu anapita karibu na ukuta uliona maandishi ya rangi nyeusi inayosoma Sacred Heart High School.

Ndani ya kanyumba kadogo kunaonekana kuwa mitungi miwili ya gesi na mtungi mmoja na kemikali ya kuuzima moto.

Mlingoti mrefu wa bendera iliyosimama wima kati ya mazingira asili umezungukwa na miti ya kijani na nyuma kuna oga ya buluu yenye mawingu meupe na uchana wenye rangi nzuri yao.

Cha ukuta wa ndani wa sakafu ambapo kuna kifaa cha kupima urefu kilichowekwa wima kando ya corner . Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia na kijivu.

Watu watatu wakivalia shati zinazofanana wawili wao wakiwa wanawake na mmoja mwanaume wanaonekana wamebeba kitu wamevaa glavu, kando yao kukiwa na mtu asiyebeba kitu anaonekana kuwa wa dini ya kisilamu pia na glavu.

Ukurasa wa vitabu na vitu tatu, ya kwanza ikiwa gari linaitwa lori limebeba mchanga, ya pili ni gari ya moshi, ya tatu ni baiskeli inayobeba mzigo, mwendeshaji wake anakanyaga pedali .

Watu wanaonekana wakiwa katika mchezo, wengi wao wakiwa wanaume wamesimama wakishikilia bango linaloashiria ushindi mmoja wao ambaye ni mwanamke ameketi katika kifaa cha walemavu.

Mazingira ni ya shuleni iliyoandikwa na maandishi ya rangi nyeupe, "The Nyali School". Imepakwa rangi ya buluu, hapo nje kumeegeshwa magari kwa uwanja wa kuegesha gari.

Jengo hili ni la shule inayoitwa Ujasiri Nursery and Primary School. Ukutani kuna bango lenye malebo ya shule na maandishi pembeni kuna kiliski cha maji kilichowekwa ukutani. Mwanaume mmoja amesimama karibu na mtungi wa maji wa plastiki.